Aina mbali mbali ya ng'ombe kuna ngombe weupe na ng'ombe weusi ama kwa hakika ng'ombe wana faida nyingi kwa mkulima. Wakulima wengi hufuga ng'ombe wengi kwa sababu ya maziwa pia unaweza fuga ng'ombe kwa kwa sababu ya nyama.

Kuna vyakula mbalimbali hapo Kenya, watu wengi hushauriwa kula vyakula vya afya bora ,unaweza kula ugali, chapati ,hivi vyote vinatokana na ukulima, kwa hivyo wakulima wanashauriwa kufanya bidii ili kuzalisha mazao mema.

Wakulima wengi katika taifa la kenya hupanda mahindi, mahindi hufanya vyema katika sehemu za bonde la ufa na pia katika upande wa magharibi. Mahindi hutumiwa kutengeneza unga ambayo hutumiwa kutengeneza ugali.

Kuna mgomba wa ndizi ambayo umetoa mkungu mkubwa ambayo uko na jane za ndizi nyingi na ndizi zenyewe ni nyingi mno. Hii ndizi itatoa ndizi nyingi wakati itakua imekomaa.

Ndizi ni chakula muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mwanamume huyu ambaye amevaa nguo ya kijani kibichi, ameshika ndizi ambayo imeiva na anataka kuila wakati huu ili apunguze njaa.

Kuna shamba la ndizi ambalo limetengenezwa vizuri. Hili shamba liko na ndizi nyingi sana ambazo zimepandwa. Mkulima huyu anazingatia teknolojia za kisasa. Ananyunyunyizia maji katika shamba lake.

Ndizi zimepandwa shambani. Hizi ndizi zinafanya vizuri sana. Ni ndizi ambazo zinaitaji kunyunyiziwa maji ili ziweze kufaulu. Ni ndizi ambazo zitaondoa njaa katika taifa letu la Kenya.

Kuna haina nyingi ya ndizi. Kuna ndizi za kuivisha na kuna ndizi ambazo hupikwa. Hii ndizi ni ya kupikwa. Mkulima ametoa maganda katika hii ndizi ili aipikie watoto wake ndizi.

Ukulima ni kitu cha maana sana katika maisha ya kisasa kunna wakulima aina mbalimbali kuna wale wanapanda mimea na pia kuna wale wanafunga mifugo. Mifugo wengi ambao hufugwa hapa nchini kenya ni ng'ombe, kuna ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama.

Ndizi ambayo imekomaa ni ndizi ambayo mkulima anajaribu kuivuna, anajaribu kukata ili apate kupeleka sokoni akipeleka sokoni hii ndizi ina mathamana kubwa sana na atapata pesa nyingi.

Mimea mingi imepandwa shambani. Hili ni shamba la mkulima ambaye anafanya bidii. Amepanda mimea kama ndizi, mahindi na hata nyasi za ng'ombe. Huyu anaonekana ni mkulima hodari anapata mazao ya kutosha.

Wanaume wawili wamefika shambani kwa mkulima. Huyu mkulima anapanga ndizi. Ndizi zake zinanawiri na zinatoa mikungu mikubwa. Anataka kuwauzia ili wapeleke sokoni ili apate pesa.

Wakulima wa mifugo wamepeleka mifugo yao katika joho ili wazuie kupe. Kupe ni hatari sana kwa mifugo. Kwa hivyo wakulima wanashauriwa wapeleke mifugo yao ili waepukane na kupe.

Katika shamba hili ndizi zimepandwa, zimepandwa kwa utaratibu na zinanyunyuziwa maji. Hizi ndizi ni ndizi ambazo zitapunguza njaa katika hii nchi ya Kenya na ni ndizi ambazo lazima kila mtu apande ili kuepukana na njaa.

Hizi ni ndizi za kupikwa. Mkulima anajribu kutoa maganda kwa ndizi zake ili awapikie watoto wake. Ndizi zina muhimu sana na zina madini mengi ambayo watoto wanahitaji.

Ndizi zinasafarishwa kutoka shambani. Gari limebeba hizi ndizi ili kupeleka sokoni. Wateja watapata hizi ndizi. Ni ndizi nzuri na zimekomaa vizuri, na watafurahia sana.

Mkulima anakamua ng'ombe wake, amekuka ng'ombe wa maziwa, hawa ng'ombe humpa maziwa mengi, wana faida kubwa sana katika maisha yake, anauza haya maziwa na kupata pesa nyingi ambazo anatumia kupima maisha yake.

Huyu ni daktari ambaye ako hospitalini ako katika mahabara ya hospitali na anakagua dawa ambazo anatumia kuwatibu wagonjwa. Mgojwa akija atajaribu kutafuta dawa ambayo inahusiana na ugonjwa wa huyo mgojwa.

Hii ni mitungi ya chuma ambayo mkulima akishaa kamua maziwa yake anayaweka hayo maziwa katika hizo mitungi na anayasafirisha akitumia pikipiki kuenda sokoni ili ayauze.

Ni msimu wa mvua nyingi, mkulima anatayarisha shamba lake vizuri tayari kupanda mimea yake, pia amepanda mimea kama ndizi, mahindi na pia kuna nyasi za ng'ombe.

Mkulima ako shambani mwake, huyu ni mkulima wa mifugo. Amefuga ng'ombe wengi sana ambao wanampatia maziwa. Anapata maziwa mengi na huyu mkulima ameweka tayari chakula cha ng'ombe, nikama kuna kiangazi.

Vyakula vya mifugo ni lazima ziifadhiwe wakati wa mvua. Wakati wa kiangazi, vyakula vya mifugo huwa nadra na ni lazima tutumie vile vyakula ambavyo tulikuwa tumehifadhi ili kuwalisha ng'ombe wetu.

Ng'ombe wa maziwa wamewekwa pamoja katika chumba kubwa ili walishiwe hapo. Hawa ng'ombe hutoa maziwa mengi na wanalishwa vizuri. Kuna chakula cha kununuliwa dukani na pia kuna nyasi ambayo hukatwa shambani.

Ndama kutoka kwa ng'ombe, ni ndama ambao wamezaliwa juzi. Wanadhamana kubwa sana. Hawa ndama hawanyonyi, wanapatiwa maziwa na mfugaji ambaye anawadhamani sana.

Kuna ndizi ambalo linaonekana lina nawiri sana. Limetoa mkungu mkubwa sana ambao uko na chane nyingi. Hizi chane za ndizi, zinaeza kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa bei ghali. Mkulima anatarajia kupata faida nyingi.

Ndizi ni muhimu sana katika maisha yetu, ni chakula ambacho hutupa wanga na inatufanya tuwe na nguvu. Ndizi, watu wengi wamepanda ndizi katika mashamba yao, hawanunui ndizi ya kupika.

Hii ni ndizi ambayo imetolewa shambani. Ni ndizi kubwa ambayo mkungu wake ni mrefu sana na huyo mkungu una jane za ndizi nyingi. Baadhi ya hizo ndizi zimeiva na zingine hazijaiva.

Mkulima anatazama ndizi zake amepanda ndizi mingi sana katika shamba lake. Kuna mgomba wa ndizi ambao umetoa mkungu mrefu ambayo una ndizi nyingi. Na mkulimaa anatarajia kupata faida nyingi.

Huyu ni mkulima wa kike. Amefuga mifugo wengi sana ana ng'ombe ambao wamezaa ndama wengi sana na anajaribu kuwatunza ng'ombe wake ili waweze kumpa maziwa mingi.

Akina mama wameandaa maziwa. Wanataka watu wao wakunywe haya maziwa. Inaonyesha kwamba hawa wamama ni wakulima na wamefuga ng'ombe mingi ya maziwa kwa hivyo wana faida nyingi.

Mikingu ya ndizi imepangwa vizuri hili kuweza kusafirishwa. Imewekwa hapa kungojea gari ambalo litabeba hii mikungu kupeleka sokoni. Huyu mkulima amepata mazao ya kutosha na atapata pesa nyingi.

Ndizi ni chakula ambacho kinapendwa na wakenya wengi, na hupandwa katika sehemu nyingi hapa nchini Kenya, hasa upande wa Magharibi na upande wa Kisii na Meru. Hizi ndizi zinatoa mkungu mkubwa kabisa.

Gari la kampuni ya maziwa, limefika kwake mkulima ambaye ana wang'ombe wengi sana, huyu mkulima huyauza haya maziwa, kwa kampuni ambayo humpa pesa nyingi ya matumizi ya nyumbani kwake.

Kuna magari mawili makubwa ambayo yamebeba ndizi. Yameleta ndizi sokoni. Hizi ndizi zinatolewa shambani. Shamba zenyewe zinatoa ndizi kubwa sana na wateja wanatarajiwa kufika hapa kuinunua.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa, huyu ng'ombe hutoa maziwa mengi. Anafaida mingi kwa mkulima. Kwa hivyo mkulima anafanya bidii ili alishe huyu ng'ombe ili apate hizi faida. Na haya maziwa ana yauza sokoni.

Mkulima anachunga mifugo wake. Ana ng'ombe ambao wanatoa maziwa mengi sana. Pia hawa ng'ombe wanatoa ndama ambao ni wa afya sana. Hawa ng'ombe wanadhamani kubwa sana na wanafaida kwa mkulima.

Ni sokoni kuna ndizi nyingi sana ambazo zinauzwa. Kuna ndizi ambazo zimeiva na kuna ndizi ambazo hazijaiva. Hizi ndizi zinauziwa wateja na pia kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa kama vile vitunguu na nyanya.

Matunda ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Matunda hutupatia vitamini ambavyo hujenga mwili na huzuia magonjwa. Baadhi ya haya matunda ni ndizi. Ndizi huuzwa sokoni katika vibanda mbalimbali.

Wamama wamefika sokoni ili kuuza ndizi zao. Hizi ndizi zimeiva vizuri na wanatarajia kupata pesa nyingi kutokana na uuzaji wa hizi ndizi. Wanatarajia wateja watafika kwa wingi.

Ndizi hizi zimeiva zina thamana kubwa sana, na ndizi ambazo zina sukari nyingi sana. Watu wengi wanapenda hizi ndizi. Hizi ndizi hata zinaweza kuuzwa katika mataifa mbalimbali ili kupata pesa za kigeni.

Wakulima wanashauriwa wawe na mbinu za kisasa za kuzalisha ndizi. Waende kwa ushauri na wapate mbegu amabayo huzalisha ndizi nyingi. Ndizi hizi huwa nyingi kwa mkungu mmoja.

Huyu ni mkulima wa mifugo, amefuga ng'ombe ambayo wanatoa maziwa. Huyu ng'ombe anahitaji kutibiwa ili awe na afya nzuri. Ndiposa daktari wa mifugo amefika ili ampe matibabu.

Ukulima ni nguzo ya taifa la Kenya. Watu wengi hutegemea kilimo kupata mazao na chakula chao. Hivi karibuni serikali imeimarisha kukuza mbegu mbalimbali ya kuzalisha mazoa mengi hasa katika upande wa ndizi.

Mkulima wa kike anakamua ng'ombe wake, huyu ni ng'ombe wa maziwa, ni ng'ombe wa kisasa, amefunga miguu ya huyo ng'ombe, huyu ng'ombe inaonekana ni ng'ombe hatari kwa sababu asipofungwa miguu anaweza gonga maziwa.

Kuna ndizi nyingi amabazo zimepandwa na mkulima .Kuna mikungu ya ndizi ambayo imetoa matawi ya kijani kibichi pia matawi mengine ya hizi ndizi yamekauka. Mkulima anatarajia kupata mazao mazuri kutoka kwa hizi ndizi.

Mkulima anakamua maziwa, anatumia mikono yake kukamua. Ana jagi ambayo anaweka maziwa yake. Huyu mkulima anapata faida nyingi kutokana na hii ng'ombe yake.Ng'ombe huyu hutoa maziwa mazuri.

Mkulima amevuna ndizi zake, anangojea kusafirisha ndizi zake sokoni. Huyu mkulima ni mkulima ambaye anafanya bidii, amevuna ndizi nyingi sana na atapata faida nyingi, ataweza kuuza na kupata pesa zake.

Biashara vya ndizi vina faida kubwa. Unaweza uza ndizi ambazo zimeiva na pia unaeza uza ndizi ambazo zinaweza kupikwa. Hizi ndizi hutolewa mara nyingi kutoka upande wa Kisii.

Hapa ni sokoni watu wengi wamefika hapa wavulana kwa wasichna, wanaume kwa wanawake. Wamefika ili kuuza ndizi. Kuna ndizi nyingi ambazo zinauzwa kwa wateja na wanatarajia kuuza hizi ndizi zote.

Ng'ombe wa maziwa ni lazima watunzwe. Ni lazima uweze kuzuia kupe ili ng'ombe wako wasipate magonjwa. Ukizuia kupe ng'ombe wako watakua na afya nzuri na wanaweza kupeana maziwa mengi.

Kuna mbegu za kisasa za ndizi. Wakulima wanashuriwa watafute utafiti na wapate ushauri kutoka kwa maafisa wa kilimo ili waweze kuzalisha ndizi nyingi ambazo zitaweza kukimu mahitaji yao katika maisha ya kisasa.

Ng'ombe wa maziwa ni lazma alishwe vizuri. Ikiwa atalishwa vizuri anaeza toa maziwa mengi. Pia ni lazma matibabu yake yaangaliwe. Mkulima anashauriwa aituze vizuri ili mapato yake yawe mengi.

Maziwa ni baadhi ya vyakula ambavyo havichukui munda murefu. Huharibika kwa haraka kwa hivyo wakulima wanashauriwa wanapokamua maziwa yao wayatunze vizuri ili yaweze kukaa kwa munda murefu yasiharibike ili mkulima aende hasara.

Kuna ng'ombe wa maziwa aina mbalimbali. Hawa ng'ombe hutoa maziwa kulingana na vile hulishwa, pia hawa ng'ombe wanahitaji matibabu na dawa za kuondoa kupe. Kwa hivyo huyu mkulima anashughulikia ng'ombe wake ili wawe na afya nzuri.

Miji mingi huwa na maonyesho ya kilimo kila mwaka. Watu wengi huzuru katika hayo maonyesho ili kujifuza mbinu mbalimbali za ukulima. Wakulima wengi hujifuza mambo mengi kutokana na hayo maonyesho.

Mandizi makubwa ambayo yako bado shambani, haya mandizi yanaeza kukatwa na iende kupikwa katika nyumba za watu. Haya ni madizi ambayo yatatumika ili kuondoa njaa katika jamhuri ya Kenya.

Hapa ni shambani Kwa mkulima mmoja ambaye ana bidii, ametunza shamba lake vizuri, hili shamba linaonekana maridadi. Amepanda migomba mingi ya ndizi, hii migomba imezaa mikungu ambayo iko na ndizi mingi.

Ng'ombe ziko pahali ambapo takataka hutupwa. Ng'ombe hizi zikikula takataka hasa karatasi za nailoni zinaeza pata magonjwa mabaya sana. Ni vizuri kuepuka ng'ombe kwenda kula chakachaka.

Wakulima wanashauriwa waweza kufuga mifugo ya kisasa, hasa ng'ombe ambao wanatoa maziwa mengi. Ikiwa atafuga hawa ng'ombe mapato yao itahimarika na watapata pesa ambazo wanaeza fanya mahitaji yao iwe rahisi.